Mimea haya ambayo yanakaa kama mboga yamepandwa kwenye kivumbulio. Inatumia mbinu ya kilimo ambayo haihitaji mchanga. Mabomba yanaonekana yakiwa yamepita juu.

Mimea hii imepandwa kwenye kivungulio, vimefungwa kwa kutumia uzi. Kuna wakulima wawili ambao wanazingilia kuona kama zimekomaa, humu ndani kuna mwangaza wa kutosha. Zinapata maji kwa njia ya umwagiliaji.

Mbinu hii ya ukulima unajulikana kama hyroponic hautumii mchanga katika upanzi wa mimea. Kuna aina mbalimbali ya mimea ambayo yamepandwa humu. Sehemu ya juu kabisa ina mboga ambayo majani yake ni ya rangi ya kijani.

Mbinu hii ya ukulima unajulikana kama umwagiliaji wa hydroponiki. Unatumika sana katika sehemu ambazo zimekauka. Hauhitaji mchanga kama vile tunavyoshuhudia kwenye picha huu. Huku imetumika kupanda mchicha kwenye kivungulio.

Mboga haya yamepandwa kwa njia ya hydroponi kwenye mabomba nyeupe. Maji yanaonekana yakipita chini ya mabomba. Mimea haya yana uhai na afya. Mpangilio huu ni mfano wa kilimo cha mazingira kinachodhibitiwa, ambapo mimea kupandwa bila udongo. Mifumo wa hydroponi mara nyingi hutumiwa kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unajulikana kama hydroponi . Kuna mimea ambayo yanaonekana yakiwa yamepandwa kwa njia isiyotumia mchanga. Kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamesimama kwa umbali kidogo, ingawa ni miguu yao peke yake ambayo inayoonekana.

Mimea hii ambayo yamepandwa kwenye chombo cha maua inakuzwa kutumia mbinu ya haidroponiki. Kuna ukuta ambayo imepakwa rangi nyeupe na kando kuna kitu ambacho kinaonekana kuwa mlango ambao umetengenezwa na mbao.

Mimea haya ambayo yanataka kuekwa kwenye ndoo, ni aina ya mboga. Moja ni sukuma wiki na ingine ni dania. Kwa umbali kidogo , nyasi ambazo zimekatwa vizuri zinaonekana. Mimea haya yana mizizi na zimefungwa.

Kuna aina mbalimbali ya mboga ambayo yamepandwa shambani humu. Mboga ya kwanza ni saladi au figili. Ulio katikati, ni mchicha mwekundu. Mbinu hii ya ukulima ni kilimo ya hydroponiki na hutumii mchanga. Mimea haya yamewekewa nafasi ya kutosha.

Nyanya hizi zimefungwa kwa kutumia uzi. Mbinu hii ya ukulima inasaidia kuongeza mazao ya matunda na kupunguza magonjwa, faida zingine pia ni kuhakikisha kuwa mimea zina nafasi ya kutosha na wakati wa kuvuna itakuwa rahisi. Kuna mkulima hapa ambaye anaziangalia.

Mawingu yametulia na jua linaonekana kuwaka. Hizi mashamba za chai ni makubwa na havijawekewa ua. Katikati ya mazao hizi, kuna mimea ambazo zimepandwa na kuna njia ya miguu inayo pita hapo.

Nyanya hizi zimefungwa kwa kutumia uzi. Mbinu hii ya ukulima inasaidia kuongeza mazao ya matunda na kupunguza magonjwa, faida zingine pia ni kuhakikisha kuwa mimea zina nafasi ya kutosha na wakati wa kuvuna itakuwa rahisi. Kuna mkulima hapa amabaye anaziangalia.

Chumba hili ni la wauzaji ambao wamevalia sare ya buluu. Mmoja ni wa kiume na wanaonekana wakijaribu kupakiti bidhaa inayokaa matunda ya tofaha kwenye makaratasi.

Mimea haya yamepandwa kwenye kivungulio. Mbinu hii unasaidia mimea yasipoteze maji kwa urahisi kupitia njia ya uvukizi ama evaporation kwa lugha ya kimombo. Mzunguko wa mazao pia hua fupi. Matunda haya ya stroberi yamekaribiana.

Shamba hili la kabichi ni kubwa sana. Mboga yamepandwa kwa kuzingatia nafasi inayofaa, yanaonekana yakiwa na afya nzuri. Zilipata jua ya kutosha, maji na kiwango cha mbolea kinachofaa.

Hii ni shamba ya majani chai. Kuna kina mama wawili ambao wanachuna hayo majani. Nyuma yao kuna miti ambazo zimemea. Kwa umbali kidogo, kuna mashamba mengine ya majani chai.

Humu ndani kuna vifaranga wengi. Wengine wana rangi nyeupe, na kuna wale ambao wana rangi nyeusi. Kuna vifaa ambavyo vinatumika kulisha vifaranga hawa. Kwenye sakafu, kuna vitu ambavyo vimewekwa, ili kuzuia vifaranga kupata baridi.

Hii ni shamba ya kahawa kunaonekana kuwa ni wakati wa kuchuna kahawa. Kuna zingine ambazo yana matunda ambayo ni mekundu na mengine bado ni ya kijani. Kuna mama mmoja ambaye anaonekana akichuna kahawa. Kwa umbali kuna msitu na hali ya anga imetulia.

Kuku hawa ni zaidi ya elfu moja. Mkulima husika anafanya ufugaji wa kibiashara. Wengi wao ni weupe na wamewekewa chakula katika kila sehemu. Wamejengewa nyumba kubwa ulio na mwangaza wa kutosha.

Hii ni mbinu ya kilimo ambayo inajulikana kama mfumo wa umwagiliaji wa mifereji katika shamba. Mifereji mirefu imechimbwa kwenye udongo, maji yanapita ndani yake. Mfumo huu hutumiwa kumwagilia mazao kama mpunga. Udongo unaonekana kuwa na mchanga na maji yana rangi ya kahawia .

Mbinu hii ya ukulima unajulikana kama umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba meusi ambayo yanapita katikati ya mimea. Mimea haya ni mboga. Mengine yanaonekana kuwa yamekuliwa kwenye matawi na wadudu.

Hili ni shamba ambayo inatumia unyunyiziaji wa maji kama mbinu ya kilimo. Udongo wake ni nyeusi. Kuna Bomba ambayo inapita chini. alafu kunaa mimea mbayo imepandwa imekaa haina ya malenge

Mbinu huwa umwagiliaji, unajulikana kama matone. Umetumika kunyunyizia mboga maji. Shamba hili ni kubwa na kuna wakulima wanaoonekana wakishughulikia mimea. Kwa umbali kuna kivungulio.

Hii ni mbinu ya ukulima ambao unatumia umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ya maji ambayo yanaonekana yakiwa yamepita katikati ya mimea. Shamba hili limezingirwa kwa kutumia ua la waya.

Shamba hili la mimea linatumia mbinu ya umwagiliaji, kuna mabomba ambayo yameunganishwa kwenye kijito kinachopita katikati. Zinapitisha maji shambani kupitia chini. Mazao yanaonekna kuwa na afya na yana rangi ya kijani.

Hii ni mbinu ya ukulima ambayo unatumia umwagiliaji wa maji. Kuna bomba moja ambayo ina rangi ya buluu ambayo inapitisha maji kwenye mabomba zingine ambazo zimepita katikati ya mimea.

Mbinu hii ya kilimo inajulikana kama umwagiliaji wa matone, mabomba yameunganishwa moja kwa moja na mizizi ya mimea. Mimea haya yanakaa kama matunda. Kuna nyasi ambazo zimemea kila mahali.

Mbinu hii ya ukulima ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ya maji ambayo ni ya rangi nyeusi inapita katikati ya mimea. Mimea haya ni mboga na kuna nafasi ambazo zimewachwa katikati ya mimea hivyo.

Mbinu hii ya ukulima unajulikana kama umwangiliaji wa matone. Mabomba yanaonekana yakiwa yamepita katikati ya mimea ,kando karibu na mizizi. Mimea haya yanakaa ni kama ni matunda.

Hili ni shamba ambayo imepandwa mboga za aina mbalimbali, kuna vile kabeji na mingine inakaa kama maharagwe. Mbinu ya ukulima ambayo inatumika huku ni wa umwagiliaji. Kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya mimea haya.

Hii ni mbinu ya ukulima ambao unajulikana kama umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ambayo yanapita katikati ya mimea. Mabomba haya yana rangi nyeusi. Kuna bomba moja kubwa ambao unaonekana kuwa ndio unaopitisha maji kwenye mabomba mengine.

Mbinu hii ya kunyunyuzia inajulikana kama umwagiliaji wa matone, sanasana inatumika kwa upanzi wa nyanya kama vile tunavyoona kwenye picha. Inapeleka maji moja kwa moja kwa mmea ili kupunguza uharibifu. Shambani humu kuna sehemu nyeupe uliyozuiliwa na ua halafu kwa umbali kuna milima.

Shamba hili limetoka kulimwa. Bado haijapandwa na ni wazi kuwa mbinu ya ukulima unaotumika katika upanzi ni umwagiliaji wa matone. Mabomba mengi ya maji yanayopita chini yameunganishwa.